Hii ni chumba huenda ni shuleni au kanisa au mahali popote ambao inaweza kuwa ya mkutano. Chumba hili limeweza kupakwa rangi kwenye mapati ya nyekundu. Na hakuna mtu ambaye au hakuna kitu chochote ambacho inaweza kuonekana huku. Chumba hii inaweza kuwa na kiti ya plastiki ambayo yamewekwa mbele mbele yake. Manyumba hii yameweza kuifungwa hakuna ambaye ameweza kuifungua wakati wowote.

Hizi ni vifaa ambayo huwa vinapatikana mashuleni au kwenye watoto wanaweza kuwa wanachezea hii inadhiirisha kuwa hizi vitu zinatumiwa na watoto kucheza au zinaweza kuitengeneza katika shuleni ili wakati wako mchezoni wanaweza kuitumia katika mchezo huo.

Naye huyu ambaye ameweza kusimama ni waziri wa elimu ambae ameweza kuishika kipasa sauti akiongea na kuongelesha wale wakenya ambao wameweza kuhudhuria sehemu hii. Kuna karatasi ambaye ameweza kuishika huku ako katika ile hali ya kusungumuza au kusema zile vya inayohitajika katika masomo.

Haya ni madawati ambayo huenda yamewekwa katika madarasani ili wanafunzi waweze kukalia wakati wanaofunzwa shuleni. Huko kunao wako kompyutani wanafunzu dunia ili kujifunza katika maglasi.

Huyu ni mwanamke ambaye anaitwa Asiya Sururu. Yeye ni Mkenya alizaliwa Aprili tarehe ishirini na tatu. Yeye ako na tatizo katika mguu wake miwili miwili na ameketi kwenye kiti huku akiwa amebeba kitu ya kujisaidia wakati anapotembea.

Vitabu hizi ni vitabu ambazo wanafunzi huwa wanatumia katika mashule na shule za sekondari ili kupata elimu na kujielimisha. Vitabu hizi zimeweza kuonyesha kuwa ni vitabu za masomo za Kiingereza na vitabu nyingi na kuna faili ambazo zimewekwa kando ili kurekodi watu hao wanafunzi ambao wameweza kujichukua vitabu hizi kuisoma.

Hawa ni wanariadha ambao wako katika kwenye mazoezi yao. Huku nyuma kuna wengine ambao wameweza kuketi chini huku wakiangalia wengine wakiwa wanafanya mazoezi ya kukimbia. Hapa ni uwanjani ambao unataka kufanya mazoezini ya kukimbia ya soka unaifanya katika uwanja hilo.

Hapa ni shuleni mwa watoto wa msingi ambao wanaitumia picha hii ili waweze kuisoma na kujiunga na kujipea elimu katika msingi wao wa kimaisha, hii inaonyesha kuwa watoto hawa wanaweza kuisoma au ubao zimeweza kuandikwa kwa ukubwa na kwa udogo.

Wachezaji hawa ambao ni VETA wameweza kuicheza mpira yao ya soka katika sehemu ya. Wanacheza huku wakionyesha kuwa pia nao wako na nguvu au pia wanaweza kuifanya kazi yao bila kumtegemea mtu yeyote kwani mguu yao ambaye aina inaonyesha kuwa wako na uwezo wa kufanya kazi hilo.

Hawa ni wakimbizi ambao katika ile harakati ya kukimbia na huyu ambaye anasaidiwa Koech ako katika ile hali ya kutoona naye huyu anamsaidia ili kukimbiakimbia ile hali ya kuipata ushindi kwa kumsaidia kwa kuwa yeye haoni.

Hapa ni shuleni. Na hii ni maandishi ya mwalimu ambayo huenda ameiiandika ili kuelimisha wanafunzi. Wanafunzi huenda wameketi ili wapate kuandika maelezo ambayo mwalimu ameiiandika. Haya ni vitu ambayo imekuwa vikiendelea shuleni ili mahali popote kwenye mkutano ambapo watu walikuwa wanafunza jinsi ya kupata elimu katika kitu fulani ambacho wanafaa kupata.

Hili linaonyesha gari ambalo linabeba mchanga kwani ni lori na mchanga hio ni mzito sana. Tena ni gari la moshi ambalo linatumia reli na imebeba watu au mizigo. Hii ni baiskeli inabeba mzigo. Mwendeshaji kwake anakaanga pendeli. Baiskeli inaendeshwa vizuri na mwenye baiskeli ambaye anaendesha.

amevaa nguo ambayo imeandikwa ni sheria kuwa yeye ni mkenya, na ako kwenye mtoni anafanya mchezo wa mtoni na anaendesha kitu chake ambaye inatumika mtoni iliaweze kushinda hawa wako kwenye maisha ya kijivinjari.

Hiki ni kifaa cha kuekea vijikaratasi au vitu kadhaa katika shuleni au ofisini, hii kifaa huwa inawekwa au inatumiwa na mtoto shuleni ili kuweka vijikaratasi ambao anafaa kuisoma baadae ama miaka zitakazo kuja.

hiki kinaonyesha ishara ya moto kuwa wakati na huwa inawekwa katika mashuleni au mahosipitalini au pahali popote unaweza nyuma yake ni tangi la maji na inadhijirisha pahali hapo ni pahali ambapo moto imetokelea mnakusanyika

Hapa ni shuleni Patrica Road Christian School, timetable hii ni kitu ambacho kinabewa wanafunzi tele na kuwathibitisha kuwa baada ya muda fulani wanafaa kupata lesson au kufunzwa subject hii ambayo zinafaa. Baada ya saa hii wanafaa kuenda kubomzika kuendea chakula au kuenda au masaa za kusoma zimeisha.

Hapa ni shuleni, au hili ni nyumbani la mtu kibinafsi ambayo ameweza kuijenga na nyasi yanaonekana kuwa ni safi kuonekana kuwa mazingira katika sehemu hili mazingira ambayo ni safi kwani mwenyewe akona ile hali ya kujulika au kuonyesha kuwa yeye anapenda usafi.

Hiki ni kitabu ambayo inadhihirisha na inaonyesha kuwa ni kitabu cha wanafunzi wanaosoma wenyewe wako wadogo. Kuna wasichana wawili ambao wanashika kamba huku mwingine mvulana mmoja wao amesimama katikati huku akirukaruka wengine wakizungusha hiyo kamba hilo. Ni kitabu cha wanafunzi wa wa darasa la nne.

Kushoto ni mwanaume ambaye amesimama, mwenye ni kiwete, na mwingine wa kulia pia ni kiwete huku katikati kochi mchezaji wakiwa katika huku stadium wakati ambao wanacheza mpira mpira.

Hawa ni wakenya ambao mbele yao ni aliyestaafu gavana wa Nairobi Mike Mbugu Sonko akiwa katika ile harakati ya kuwasaidia hawa ambao ni wafanyakazi kudhihirisha kuwa wao wako na talanta ya kuifanya kazi hiyo kwa kuwa yeye ako na ile hali ya kuwasaidia.

Hizi ni dawati ambazo zimeweza kuwekezwa hilo, ambapo wanafunzi, huwa wanakalia ili wapate mafunzo katika darasa, au huenda ni mahali ambapo watu huenda kutumia madawati , nyuma yake naona tarakilishi ambayo inatumika kuwatunza au hutumika shuleni au ofisini.

Hizi ni tarakilishi ambayo zimeweza kuegezwa katika nyumba za utarakilishi. Inatumiwa na wanafunzi hao ambao wako katika kazini. Hizi tarakilishi inaweza kuisaidia watu ili kuipata nafasi au kujumuisha au kujielimisha kimaishani kuhusu vitu kadhaa ambazo ni za teknologiani.